Mwanaume mmoja ndani ya duka la pembejeo, ameshika mbegu bora mikononi mwake na kuziangalia kwa makini, akithibitisha ubora wake. Mbegu nyingine zimehifadhiwa vizuri kwenye magunia madogo yaliyopangiliwa kwa utaratibu, tayari kwa matumizi ya kilimo chenye tija.

Dawa ya mifugo inayosaidia kuongeza joto na uzazi, imehifadhiwa vizuri ndani ya chupa iliyofungwa kwa uangalifu, ili isiharibike na kulinda ubora wake kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa uzazi, na kuchochea uzalishaji wa mifugo kwa wingi.

Ndani ya duka la Osho Chemical Industries Limited, dawa za kilimo na mifugo zimepangwa kwa ustadi na mvuto safi katika rafu. Muuzaji ameketi kwa utulivu tayari kutoa huduma kwa wateja; watu mbalimbali wamesimama wengine wamepumzika juu ya pikipiki wapita njia wakipita taratibu wakivutiwa na mandhari vya utulivu na huduma bora.

Wanaume wawili ndani ya eneo maalumu lenye mifuko myeupe ya mbolea, iliyohifadhiwa vizuri tayari kusambazwa kwa matumizi ya shambani ili kuongeza uzalishaji wa mazao kwa tija katika kilimo cha kisasa.

Bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama zinauzwa dukani, zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti ili zisiweze kuharibika na zimepangiliwa vizuri. Melekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mnunuzi kuzitumia kwa usahihi.

Tiba ya wadudu wa masikio kwa mbwa, imehifadhiwa katika chupa safi, iliyofungwa vizuri, ili isiweze kuharibika; maelekezo yameandikwa mbele ya boksi lililohifadhia dawa hiyo, ili kumsaidia mfugaji wa mbwa kuimarisha kinga ya mwili ya mifugo yake.

Dawa ya mifugo inayosaidia kuwakinga dhidi ya maradhi yasababishwayo na wadudu, imehifadhiwa katika kifungashio maalumu ili isiweze kuharibika. Maelekezo yameandikwa nje ya kifungashio hiko ili kumsaidia mfugaji kuitumia kwa usahihi na kumsaidia kuongeza kasi ya ukuaji na kuimarisha kinga ya miili ya mifugo yake.

Bidhaa mbalimbali za madawa ya mifugo na pembejeo za kilimo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, zimehifadhiwa katika chupa safi, viroba vya magunia na vifaa vingine vyenye lebo zilizoandikwa maelezo muhimu, mwanamke na mwanaume wanapeana maelekezo kwa tabasamu na ucheshi wanaonyesha huduma bora na uelewa wa pamoja kwa ustawi wa kilimo na mifugo.

Chupa ya dawa iliyofungwa na kubanwa vizuri, ikiwa na lebo yenye maelekezo sahihi ya matumizi, ikiwa tayari kwa matumizi ya ng'ombe, ili kumsaidia mfugaji kuboresha afya na ukuaji wa mifugo yake katika shughuli za ufugaji wa kisasa.

Bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama zime hifadhiwa vizuri kwenye maboksi na chupa zilizo fungwa vizuri ili zisiharibike na zimepangiliwa vizuri. Maelekezo yameandikwa kwenye vifungashio hivi, ili kumsaidia mkulima au mfugaji kuvitumia kwa usahihi.

Boksi la dawa ya mifugo limeandikwa kwa msisitizo kwa matumizi ya mifugo pekee. Huku maelekezo muhimu yamechapishwa nje ya boksi na kwenye chupa ya dawa, ili kumsaidia mfugaji kuitumia kwa usahihi, kwa dozi sahihi na ufanisi mkubwa katika kuimarisha afya ya mifugo.

Madaktari ndani ya kiwanda wanatengeneza dawa na mbolea safi. Wanazihifadhi kwa uangalifu katika vifungashio maalumu vyenye ubora na uimara. Maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mkulima au mfugaji kuvitumia kwa ufasaha na kwa matokeo bora.

Dawa mbalimbali za kilimo na mifugo zimepangwa katika mpangilio mzuri katika rafu, zimehifadhiwa ndani ya chupa na kufungwa vizuri kwa waangalifu ili kudumisha ubora na kuzuia kuharibika, maelekezo yameandikwa nje ya vifaa hivyo ili kumwezesha mkulima na mfugaji kuvitumia kiusahihi.

Dawa ya wanyama iliyohifadhiwa vizuri katika kifungashio, yenye madini maalumu ya mbuzi na kondoo, yenye kuipatia mifugo hiyo afya nzuri na nguvu bora katika ukuaji wake.

Dawa ya kuku imehifadhiwa kwa uangalifu ndani ya kifungashio kilichao funga vizuri ili kuzuia kuharibika kudumisha ubora wake na kuhakikisha usalama wa matumizi kwa ajili ya afya bora ya mifugo.

Dawa ya mifugo iliyohofadhiwa vizuri katika kifungashio maalumu ili isiweze kuharibika, maelekezo yameandikwa nje ya kifungashio hicho, ili kumsaidia mfugaji wa kuku kuitumia kwa usahihi. Na kumsaidia kuongeza kasi ya ukuaji na kuimarisha kinga ya mwili na kuboresha ulaji wa chakula wa kuku wake wa kisasa.

Bidhaa za kilimo, mifugo, na dawa za wanyama zinauzwa dukani, zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti ili zisiweze kuharibika na zimepangiliwa vizuri, maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mteja kuvitumia kwa usahihi.

Wakulima ndani ya shamba lenye miti mingi ya matunda na nyasi za kijani kibichi, wanavuna kwa uangalifu zao hilo muhimu la biashara na kuliweka kwenye makasha ya plastiki, tayari kupelekwa sokoni kuuzwa kusaidia kuongeza kipato na kuboresha maisha yao kwa kutumia fursa ya hali ya hewa safi na ardhi yenye rutuba.

Wakulima wa zao la mahindi ndani ya shamba lenye miti mingi ni mwanzoni mwa kukusanya mahindi kisha kuyaweka kwenye magunia tayari kupelekwa kwenye gari kwaajiri ya kuuzwa sokoni, kusaidia kuongeza kipato na kuimarisha uchumi wa kaya.

Mkulima ndani ya shamba katikati ya mazao ya karoti, yaliyovunwa kwa wingi na kukusanywa kwa uangalifu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa sokoni, ili kuongeza kipato, kukuza thamani ya mazao na kuimarisha uchumi wa zao hilo bora la biashara.

Ndani ya shamba la zao la viazi mviringo zilizostawi vizuri na kwa wingi. Mazao yamevunwa kwa uangalifu na kukusanywa kwa makundi tayari kupelekwa sokoni kuuzwa, kwa lengo la kumsaidia mkulima kupata kipato, kuongeza tija ya uzalishaji na kuimarisha maisha ya kijamii na kiuchumi.

Zao la nyanya limeoteshwa kwenye magunia yaliyojazwa mchanga wenye rutuba. Zikimea kwa ustawi wa wingi na kubeba matunda yaliyoiva vyema yenye rangi nyekundu na kijani kwa mbali, tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa. Kusaidia kuongeza kipato cha mkulima na kuimarisha uzalishaji wa kilimo cha zao hilo bora la biashara.

Wakulima wanavuna zao la viazi mbatata na kuliweka kwenye magunia makubwa meupe, wakiyashona kwa ustadi tayari kupakiwa kwenye lori kwaajili ya kupelekwa sokoni, kusaidia upatikanaji wa chakula safi na kuongeza kipato kupitia kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima mwanamke amesimama katikati ya shamba la mahindi ya manjano, yaliyovuliwa maganda yake, huku mengine yamekusanywa kwa makini. Nyuma yake kuna mti mkubwa na shamba kubwa lenye mahindi yaliyokauka, ikionyesha mafanikio na juhudi za kilimo cha biashara.

Wakulima ndani ya shamba la viazi mbatata wanavuna kwa uangalifu zao hilo muhimu la biashara, wakiliweka kwenye ndoo tayari kwa kusafirishwa sokoni kwa ajili ya kipato cha kuwachangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Wafanyabiashara wa zao la nyanya, wamezihifadhi vizuri kwenye makasha ya mbao na kupakia kwenye lori tayari kwa safari ya kuzipeleka sokoni kuuza, hatua inayosaidia kuongeza thamani ya mazao, na kuimarisha mnyororo wa biashara ya kilimo.

Mihogo imehifadhiwa vizuri katika magunia madogo ndani ya shamba, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya chakula na viwandani, ili kuongeza kipato cha mkulima, na kuimarisha thamani ya zao hilo muhimu la biashara.

Wakulima wanachangamka kupukuchua mahindi yaliyohifadhiwa vizuri ndani ya gari. Wanayachambua na kuyaandaa kwa uangalifu kabla ya kuyapeleka sokoni kuuzwa, ili kusaidia uchumi wa familia, kuongeza kipato na kuimarisha usalama wa chakula na biashara ya mazao.

Wakulima ndani ya shamba wanavuna kwa uangalifu zao la nyanya, na kulikusanya kwenye ndoo kwa ajili ya kulipeleka sokoni kuuza, ili kusaidia kuongeza kipato na kuimarisha uzalishaji wa mazao ya biashara kwa njia endelevu.

Wakulima wawili wakiume wamevalia sare wanafanya kazi kwa bidii ndani ya shamba la migomba wanavuna, kukata na

Mkulima mwanaume ameinama akitoa nyasi ndani ya shamba la mbogamboga zilizostawi vizuri, kwa mpangilio mzuri wa mistari, huku mabomba meusi yakipita katikati kumwagilia na kuweka unyevu ardhini muda wote. Jambo linaloimarisha uzalishaji wa biashara kwa ufanisi mkubwa.

Mkulima mmoja mwanaume ndani ya shamba, ameinama akitazama kwa uangalifu nyanya zilizostawi vizuri, zinazoandaliwa kwa ajili kuuzwa kwa matumizi ya sokoni, ili kusaidia upatikanaji wa chakula bora, na kuongeza kipato kupitia zao hilo la biashara.

Miti mingi ya mapapai imestawi vizuri na kubeba matunda yaliyo tayari kuvunwa. Inatarajiwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara, matumizi ya chakula pamoja na dawa ya asili. Hali inayoonyesha jitihada za wakulima katika kuongeza kipato na kuimarisha uchumi wa familia.

Katika shamba lenye rutuba wakulima wanavuna viazi mbatata kwa uangalifu, wakivikusanya na kuviweka kwenye ndoo, na makasha ya plastiki, tayari kwa kusafirishwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Ili kuongeza kipato na kuimarisha maisha yao kiuchumi.

Wakulima mbalimbali ndani ya shamba la vitunguu wanavuna na kukusanya zao hilo muhimu la biashara sehemu moja, na kulihifadhi vizuri katika magunia tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara, ili kuwasaidia kujikwamua kiuchumi na kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Wakulima ndani ya shamba kubwa lenye miti mingi ya kahawa, wanavuna kwa bidii zao hilo lililo la biashara lililosheheni rangi nyekundu na kijani. Wanalichambua kwa uangalifu kabla ya kulipakia kwenye mifuko, tayari kuuzwa sokoni.

Wakulima wameketi kwa utulivu kwenye shamba lenye miti mingi ya kahawa. Wanachambua kwa umakini zao hilo muhimu la biashara. Wakitumia ndoo na vifaa rahisi kulikusanya, kisha kulihifadhi kwenye magunia tayari kulipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima ndani ya shamba wanavuna kwa bidii zao la mahindi wakilitoa maganda kwa ustadi na kuyakusanya pamoja chini kwa utaratibu, tayari kwa kuyaandaa kupelekwa sokoni ambako yatauzwa kama zao muhimu la biashara linalowawezesha kupata kipato na kuboresha maisha ya kaya zao.

Mimea mbalimbali ikiwepo karoti, vitunguu maji na mbogamboga inayostawi shambani kwa afya njema, huku baadhi ya mavuno kama karoti, vitunguu na mbogamboga tayari yamevunwa na kuwekwa kwenye mkokoteni yakiandaliwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Shamba lenye miti mingi ya nyanya iliyojaa matunda yaliyo komaa vizuri ya rangi ya kijani, yaliyoandaliwa muhimu kwa biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni, ili kuimarisha kipato cha wakulima.

Wakulima wa zao la kahawa, wanabeba na kukusanya mazao yaliyovunwa kwa kutumia ndoo. Ili kuyapeleka sehemu ya kuchambua, na kuandaa kwa ajili ya matumizi ya biashara. Hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa zao hilo.

Ndani ya shamba kubwa, miti mingi ya kahawa imejaa matunda yaliyoiva vizuri ya rangi nyekundu na kijani, yaliyopo tayari kuvunwa na kuchambuliwa vizuri ili kusafirishwa kwa ajili ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Zao la vitunguu maji lenye afya, mwonekano mzuri na kukomaa vizuri, limevunwa na kukusanywa kwa pamoja tayari kuhifadhiwa katika magunia na kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara, ili kumfanya mkulima apate riziki za kujikimu mahitaji yake na maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla.

Migomba ya ndizi imestawi vizuri shambani, imebeba mikungu mikubwa iliyonawiri kwa maandalizi ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara, ili kumsaidia mkulima kupata kipato cha kumkidhi mahitaji yake.

Zao la ndizi limekomaa na kustawi vizuri. Shambani mti umebeba mkungu mkubwa uliyojaa vyema tayari kwa kuvunwa na kuandaliwa kwa biashara ikiwa ni ishara ya kilimo chenye tija na manufaa ya kiuchumi kwa mkulima.

Wakulima wamepanga nyanya zilizonona na kuiva vizuri, zenye rangi ya angavu, nyekundu, yenye kuvutia, ndani ya makasha ya plastiki kwa wingi, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara na matumizi bora ya majumbani na viwandani kwa usindikaji wa bidhaa mbalimbali.

Wakulima wawili ndani ya shamba lililojaa mbogamboga aina ya kabichi, wanafanya usafi kwa kutoa nyasi zisizo hitajika, ili kulilea zao hilo muhimu la biashara, ambalo limeandaliwa kwa uangalifu kwa ajili ya kuuza sokoni, na kuongeza kipato cha kaya.

Zao la pilipili hoho limestawi kwa ubora ndani ya shamba la kisasa, lenye mitambo ya kupitisha hewa na joto kwa usahihi. Huku pilipili hoho zikiwa tayari zimevunwa na kukusanywa kwa uangalifu ndani ya vikapu vya plastiki kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Mkulima mmoja mwanaume ndani ya shamba la mahindi anaangalia kwa makini maendeleo ya zao hilo muhimu la biashara ambalo linaandaliwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni kwa matumizi ya chakula .

Mkulima mmoja mwanamke ndani ya shamba la zao la viazi mbatata, anavuna na kuvikusanya kwa uzuri, tayari kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato cha kumkidhi mahitaji yake.

Mkulima mmoja wakiume ndani ya shamba la zao la mahindi yaliyostawi vizuri, akijitahidi kuchagua na kuangalia kwa umakini mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Zao la migomba ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi ndani ya shamba, limestawi vizuri limeandaliwa kwaajili ya biashara ili kuwasaidia wakulima wa zao hilo, kujipatia kipato cha kukidhi mahitaji ya familia zao.

Miti mbalimbali ya zao la nyanya imestawi vizuri kwenye mifuko myeusi iliyojaa mbolea. Imesheheni matunda yaliyokomaa yenye rangi nyekundu na kijani, yakiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara ili kumsaidia mkulima kupata kipato kupitia zao hilo muhimu.

Wakulima ndani ya shamba wanavuna kwa bidii zao la mahindi, wakiyakusanya kwa uangalifu kwenye ya kikapu viwili vikubwa, tayari kupelekwa sokoni kuuzwa kama zao muhimu la kibiashara, linalowasaidia kupata riziki ya kila siku na kuchangia maendeleo ya familia zao.

Ndani ya shamba la mazao la maembe, wakala mmoja wa maendeleo ya kimataifa wa marekani wa USAID, anazungumza kwa utaratibu na uangalifu na mkulima wa kiume. Wakipeana maelekezo muhimu kuhusu kilimo bora cha maembe, zao la biashara linalotarajiwa kuuzwa sokoni, kwa ajili ya kuongeza kipato na ustawi wa jamii.

Mkulima mmoja mwanamke ndani ya shamba lenyewe, miti mingi ya nyanya iliyojaa matunda yalioiva vizuri yenye rangi nyekundu, yanjano na kijana anajitahidi kuchagua kwa uangalifu na kuyakusanya mavuno hayo muhimu ya biashara kwenye kesha la plastiki ambayo yanatarajiwa kuuza sokoni.

Wakulima watano wanawake wamevuna na wamekusanya kwa uangalifu zao la viazi mbatata, na kuliandaa kuliifadhi katika maguni makubwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili kuwasaidia kukuza uchumi na kupata riziki kumudu mahitaji yao .

Mkulima mmoja mwanaume ndani ya shamba la matikiti maji akivuna kwa uangalifu matunda hayo na kuyakusanya kwa mpangilio na kukata kipande kimoja kuangalia ubora wake tayari kwa kuyapeleka sokoni kwa ajili ya biashara na kuongeza kipato.

Mkulima wa kahawa amevuna zao hilo muhimu, na kulihifadhi kwa uangalifu juu ya kapeti maalumu. Wanachambua na kusafisha matunda kwa umakini, ili kuhakikisha ubora kabla ya kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa, na kujipatia kipato kupitia kilimo chenye tija.

Mkulima mmoja mwanamke ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mazao hayo muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima mmoja mwanaume ndani ya shamba kubwa lenye miti mingi ya mapapai ikiwa imebeba matunda hayo muhimu tayari kuuzwa sokoni na kuongeza kipato kwa mkulima na serikali kupitia ulipaji wa ushuru.

Wakulima watano wanavuna mahindi ndani ya shamba kubwa, wakiyakusanya kwa makini na kuyaweka kwenye vikapu vikubwa viwili tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mimea ya zao la kitunguu ndani ya shamba imestahi vizuri na kwa mpangilio maalumu, imeandaliwa na kulimwa kwa ufanisi mkubwa kwa maandalizi ya biashara, ili kumsaidia mkulima kupata kipato cha kukizi mahitaji yake muhimu.

Zao la mapapai yaliyostawi vizuri likiwa na matunda yaliyoiva yenye rangi ya njano na mabichi yenye rangi ya kijani, hali inayoashiria fursa ya kibiashara kwa wakulima na wafanyabiashara wanaotegemea mazao haya kujipatia kipato na kuhudumia familia zao.

Wakulima ndani ya shamba, wanavuna mazao na kuyahifadhi vizuri kwenye magunia na kuyaandaa mavuno hayo muhimu kuyapeleka sokoni kwa ajili ya biashara na kujipatia riziki zao za kila siku.

Mkulima mmoja mwanamke ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda yaliyoiva yenye rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima mmoja mwanamke ndani ya shamba la kalakala lililostawi vizuri kwa wingi, anaangalia kwa makini zao hilo muhimu kwaajili ya kuuza sokoni, kutumika kutengeneza juisi.

Mkulima wa zao la viazi mbatata wakiwa shambani wanavuna zao hilo, huku mdada mmoja akiwa anachagua viazi vyenye afya nzuri, kwaajili ya matumizi ya biashara.

Wanaume wawili ndani ya shamba lenye miti mingi ya nyanya, iliyojaa matunda ya kijani wakijitahidi kupeana maelekezo juu ya zao hilo muhimu la biashara ambalo linatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wafanyabiashara wa zao la ndizi wamekusanyika sokoni, wakiwa wamepanga ndizi zao vizuri tayari kuwauzia wateja kwa matumizi ya chakula, ili kujipatia kipato cha kukidhi mahitaji ya familia zao.

Migomba ya ndizi imesimama imara ikiwa imebeba matunda tayari kwa kuvunwa, nyasi fupi zimetanda vizuri shambani, na kwa mbali yanaonekana makazi ya watu hali inayoashiria juhudi ya wakulima katika kulima kwa ustadi na kuimarisha maisha ya kijijini.

Mkulima mmoja mwanaume ndani ya shamba la matikiti maji. amevuna na kuyakusanya kwa mpangilio, amekata tunda moja kwa ajili ya kuhakiki ubora wake kabla ya kuyapeleka sokoni, ili kuhakikisha yanakidhi kiwango bora na kuongeza dhamani ya mazao kwa soko la kilimo.

Wakulima wawili wa kike wamesimama kwa utulivu ndani ya shamba la mbogamboga zilizostawi vizuri ndani ya mifuko ya magunia. Wanalitazama kwa matumaini zao hilo muhimu, hali inayoashiria juhudi zao katika kuboresha lishe ya jamii na kuimarisha kipato kupitia kilimo chenye ubunifu.

Mimea inastawi vizuri ndani ya shamba la kisasa, lenye vibomba vya kuoteshea mbegu, tayari kutumika na kusambazwa kwa ajili ya kilimo bora, ili kuongeza uzalishaji na kuwawezesha wakulima kufanikisha shughuli zao kwa ufanisi zaidi.

Wanaume wawili ndani ya shamba lenye miti mingi ya nyanya, iliyojaa matunda ya kijani, wakijitahidi kupeana maelekezo juu ya zao hilo muhimu, ambalo linatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wakullima wawili wakiume ndani ya shamba la viazi vitamu, walilolivuna na kulihifadhi zao hilo muhimu katika makasha ya rangi mbalimbali ya plastiki kama: bluu, nyekundu na kijani; na kuyapanga kwa mpangilio mzuri, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara na matumizi ya chakula.

Wakulima ndani ya shamba, mmoja ameshika jembe, mwingine amesimama na watatu ameshika mitambo ya trekta linalosaidia kutifuatifua na kulainisha ardhi kwa mandaalizi ya kilimo. Nyasi fupi zimesambaa na miti mbalimbali ikiwepo ya nazi. Imestawi vizuri kuashiria hali ya hewa safi na udongo wenye rutuba na mazingira bora ya kilimo.

Mbegu bora za mimea zinaoteshwa shambani, zimewekwa ndani ya mifuko yenye udongo wenye rutuba na kuhifadhiwa vizuri ndani ya kifaa cha kuoteshea mbegu, tayari kutumika katika kilimo kwa ukuaji bora na wenye tija zaidi.

Mimea ya mbogamboga imestawi kwa wingi na kwa afya njema shambani. Mkulima anang'oa nyasi kati ya mazao. Mabomba meusi yamepita katikati ya mimea hiyo, yanasambaza unyevu na kusaidia kudhibiti joto, hali inayowezesha ukuaji bora wa mimea kila siku.

Wakulima wawili, wakiwa ndani ya bustani wakivuna mbogamboga kwaajili ya kuuza, katika soko lililoko karibu na mandhari hayo, ili kuhakikisha chakula bora na chenye afya, kinawafikia wateja wa karibu.

Zao la migomba ya rangi ya kijani kibichi, likiwa limestawi huku sehemu ya chini likiwa na majani yaliyokauka ikiashiria mabadiliko ya msimu na kukosa unyevu wa kutosha kupelekea migomba hiyo kukosa rutuba na kustawi vizuri.

Mimea inastawi vizuri ndani ya jengo lenye mashine na mitambo ya kisasa, ya kuoteshea mazao inayo tunza maji na virutubisho, kudhibiti joto na kuimarisha ukuaji wa mimea. Hali inayo pelekea uzalishaji wenye tija, kupitia teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mbogamboga aina ya spinachi, inastawi kwa wingi katika eneo safi lenye mitambo na mashine za kisasa, zinazodhibiti joto na kupitisha hewa safi. Zimeshamiri rangi ya kijani kibichi inayovutia, zikiongeza uzalishaji bora na kuimarisha kilimo cha kisasa, kupitia matumizi ya teknolojia.

Trekta linakata nyasi ndani ya shamba kwa ajili ya maandalizi ya kulima, miti mingi imestawi vizuri imezunguka eneo hilo, hali inayoashiria mazingira safi na hali ya hewa nzuri inayofaa kwa kilimo cha kisasa.

Zao la spinachi limestawi vizuri ndani ya jengo lenye mashine na mitambo ya kisasa inayodhibiti joto, kuhifadhi hewa na maji. Virutubisho vinapitishwa moja kwa moja kwenye zao hilo, jambo linaloongeza uzalishaji wenye tija na kuimarisha usalama wa chakula.

Mimea inastawi vema ndani ya jengo maalumu lenye mashine na mitambo ya kisasa, inayochuja hewa safi, kuhifadhi maji na kudhibiti na rutuba kwenye udongo ilikusaidia ukuajiendelevu wa mazao na kuimarisha uzalishaji wa kilimo kwa ufanisi wa hali ya juu.

Mwanaume mmoja akiwa ndani ya trekta katika shamba kubwa lililo ndani ya uzio mpana, linalomsaidia kutifuatifua na kulainisha ardhi kwaajili ya maandalizi ya kilimo cha kisasa, chenye tija zaidi kinachotumia mashine za kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo imeegeshwa ndani ya shamba lenye nyasi nyingi, tayari kwa maandalizi ya kutoa nyasi ukifuatifua ardhi na kuifanya iwe laini kwa ajili ya kilimo cha viwanda chenye tija na maendeleo endelevu.

Mimea mbalimbali ya mboga mboga imestawi vizuri ndani ya shamba lenye mitambo mbalimbali ya kisasa yenye mashine za kupandia na kunyunyizia maji inayoashiria ufanisi mkubwa teknolojia ya kilimo .

Mimea imestawi kwa afya katika eneo lililojaa mitambo na mashine za kisasa zinazodhibiti joto na unyevu kwa ustadi mkubwa, zinasaidia kuboresha mazingira ya ukuaji wa mazao na kuongeza tija katika kilimo cha kisasa .

Mkulima anayesimama shambani anaendesha mashine ya kisasa ya kilimo, inayo tifuatifua na kulainisha ardhi kwa ufanisi kuiandaa kwa maandalizi ya kilimo bora kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa wingi na kwa wakati ufaao.

Mimea inastawi vizuri ndani ya shamba lenye mashine na mitambo mbalimbali ya kisasa, inayotumika kumwagilia maji katika mazao hayo na kupitisha hewa safi kwa mimea, ili kuimarisha kilimo kwa teknolojia ya kisasa ya mashine za kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo inaendelea kung'oa nyasi, kutifua na kulainisha ardhi kwa ufanisi mkubwa. Inaandaa shamba kwa ajili ya kilimo chenye tija huku inapunguza nguvu kazi na kuongeza kasi ya maandalizi kwa wakulima wa kisasa.

Mimea ya mbogamboga inastawi vizuri katika eneo la kisasa lenye mitambo na mashine maalumu zinazodhibiti joto, unyevu na hewa, na hivyo kuchangia mazingira bora ya ukuaji wa mazao kwa ufanisi wa hali ya juu.

Mashine ya kisasa ndani ya shamba. Inafanya kazi ya kutifutifua na kulainisha ardhi kwa ufanisi mkubwa, ikiandaa shamba kwa ajili ya kilimo bora na kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara.

Trekta likiwa shambani likichimba na kulainisha ardhi kwaajili ya maandalizi ya kupanda mazao, ambayo yatatumika kwa matumizi ya chakula na biashara.

Mashine ya kisasa ya kilimo inatifua na kulainisha udongo, ndani ya shamba lililozungushiwa uzio, pembeni mbogamboga za majani zimestawi vizuri karibu na pipa la maji la kijani, lililopo karibu na nyumba, likiashiria matumizi bora ya teknolojia katika kilimo.

Wanaume wawili wakiendesha mashine ya kisasa ya kilimo inayopalilia nyasi na kutifua ardhi kwa maandalizi ya upandaji pembeni kukiwa na shamba la mahindi yaliyostawi vizuri huku nguzo ya umeme ikiwa imesimama katikati ya mazao hayo likiwa limebeba nyaya nyingi za kusambaza umeme.

Bwawa la maji limefunikwa kwa wavu maalumu, wa kinga dhidi ya uchafu na wanyama. Katikati ya eneo safi lililozungukwa na nyasi fupi na miti mirefu iliyostawi, hali inayoonyesha utulivu na mazingira bora kwa ufugaji wa samaki wa kisasa.

Bwawa la maji limetandazwa kwa wavu ili kuzuia uharibifu kutoka kwa wanyama na uchafuzi wa maji. Likiwa katikati ya mazingira tulivu yaliyozungukwa na nyasi fupi na miti mirefu yenye kijani kibichi kuashiria: utulivu, usalama, na usitawi bora wa ufugaji wa samaki.

Bwawa la maji lenye samaki wengi, ndani ya jengo safi lililoandaliwa kwa umakini, kuzalisha samaki kwa wingi katika eneo tulivu lenye hali ya hewa safi na ya kuvutia, linaloendana na viwango vya kilimo cha samaki cha kisasa.

Ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali zenye muonekano mzuri na kuvutia, kifaa cha kisasa kilicho jazwa maji safi na chakula cha samaki kimeandaliwa maalumu kwa ajili ya kuwalea samaki kwa njia ya kisasa na kuongeza ufanisi katika ufugaji wa kisasa wa samaki.

Nafaka mbalimbali ya chakula kama karanga, maharagwe na mahindi yamehifadhiwa kwa uangalifu ndani ya vikapu vikiwepo na vifungashio venye rangi nyeusi, na vipimo vya kupimia nafaka hizo. Tayari kwa kuuzwa kwa matumizi ya chakula majumbani.

Miche mingi imeoteshwa kwa mpangilio mzuri wa makundi, ndani ya mifuko myeusi ya plastiki na chupa zilizokatwa. Katika shamba lenye miti mingi mirefu, na mazao yaliyostawi kwa wingi. Kuonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na kuimarisha upatikanaji wa misitu kwa ajili ya matumizi endelevu.

Mwanaume mmoja akiwa kwenye kitalu, anapangilia miche ya miti iliyooteshwa ndani ya mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi, kwa ajili ya mashamba ya misitu ili kuimarisha uoto wa asili.

Wanawake ndani ya kitalu kilichopangiliwa miche mbalimbali ya miti yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na kuhifadhiwa vizuri ndani ya mifuko myeusi ya plastiki kwa ajili ya mashamba ya misitu, inayoashiria utulivu na mandhari safi katika makazi ya watu wa eneo hilo.

Watu mbalimbali ndani ya kitalu chenye miche mingi ya miti iliyooteshwa kwenye mifuko meusi ya plastiki, wanapeana maelekezo muhimu kuhusiana na umuhimu wa utunzaji wa misitu ya kupandwa ili kuimarisha mandhari safi na tulivu.

Mwanaume mmoja ndani ya kitalu chenye miche mingi ya miti iliyo stawi vizuri , imeoteshwa kwa mpangilio mzuri kwenye mifuko ya plastiki ya rangi nyeusi, ikiwa tayari kwaajili ya upandaji na uhifadhi wa mazingira.

Mandhari safi ya msitu imezungukwa na maji tulivu,. Nyasi zimeota ndani ya maji na uoto wa asili pamoja na miti mirefu vimestawi kwa wingi kuashiria hali ya hewa safi, mazingira yenye utulivu na uzuri wa kipekee wa asili.

Mandhari safi na tulivu yenye udongo mweusi unaoashiria rutuba bora, imezungukwa na uoto wa asili, nyasi fupi na miti mirefu ya kijani kibichi iliyostawi kwa wingi, ikiashiria hali ya hewa safi na mazingira yenye afya.

Kitalu kilichozungukwa na mandhari ya kijani kibichi kikiwa na miche mingi ya miti, iliyooteshwa kwenye mifuko myeusi ya plastiki tayari kwa kupandwa, ili kuhifadhi na kuendeleza misitu ya asili.

Mimea inastawi kwawingi ndani ya vifaa maalumu vya kisasa vinavyohifadhi maji yenye rutuba nakudhibiti joto vinavyopeleka virutubisho moja kwa moja kwa kila mmea kuchangia

Mimea inastawi vizuri ndani ya vifaa vyeupe vya kisasa, vilivyo ekwa juu ya makasha mekundu ya plastiki vikihifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto na kupeleka virutubisho moja kwa moja kwa kila mmea ili kuchangia afya ya mimea na kuongeza uzalishaji wa kilimo cha maji kisicho tumia udongo kwa ufanisi mkubwa.

Mimea inastawi vizuri ndani ya vifaa maalumu vya kilimo cha maji, vinavyotumia mitambo ya kisasa kupitisha hewa safi na kuhifadhi maji kwa ufanisi, ili kusaidia ukuaji wa haraka na kuimarisha uzalishaji wa mazao ya kisasa bila kutumia udongo.

Mimea ya mbogamboga ya zao la spinachi imestawi kwa ustawi mkubwa, ndani yakifaa safi kinacho pitisha maji na hewa kwa ufanisi bila kutumia udongo, ili kuimarisha uzalishaji bora kupitia tekinolojia ya kilimo cha maji.

Mizizi ya mimea inastawi vyema ndani ya vifaa vya kisasa vya kilimo cha kutumia maji bila udongo, ambavyo vinahifadhi kwa ustadi maji na hewa ya kutosha. Vinatoa virutubisho muhimu moja kwa moja kwenye mizizi, hali inayochochea ukuaji wa haraka na afya bora ya mimea.

Mkulima mwanamke ndani ya bustani yenye mimea, yenye rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri bila kutumia udongo ikiwa imepangiliwa vizuri, katika mfumo wa kisasa wa kilimo kinachowezesha ukuaji wa mimea hiyo kwa kutumia virutubisho kwenye maji.

Mimea inastawi kwa afya bora ndani ya vifaa maalumu vya plastiki vyeusi vinavyohifadhi maji yenye rutuba. Virutubishi muhimu hufikishwa moja kwa moja kwenye mizizi, kuonyesha kasi ya ukuaji katika mfumo wa kisasa, wa kilimo cha maji kisichotumia udongo.

Vifaa mbalimbali vya kisasa vinatumika kuhifadhi maji yenye virutubisho vinavyopitisha rutuba katika mimea ya moja kwa Moja na kudhibiti hewa, hali inayochangia kuimarika kwa ukuaji wa kilimo cha maji kisichotumia udongo chenye ustawi wa hali ya juu na tija zaidi.

Mabomba na vifaa maalum vya kuhifadhi maji yenye virutubisho muhimu yamewekwa kwa mpangilio yakisindikizwa na mifumo ya kuthibiti joto kwaajili ya kuotesha na kukuza mimea bila kutumia udongo, ishara ya maendeleo ya kilimo cha kisasa cha maji cha kisayansi na chenye tija kubwa.

Mimea inastawi kwa ufanisi mkubwa kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumiwa udongo, ndani ya vifaa maalumu vinavyohifadhi maji yenye rutuba na kusambaza virutubisho moja kwa moja kwa kila mmea, kuchangia ustawi wa hali ya juu bila kutegemea udongo wa kawaida.

Mizizi ya mimea imesitawi kwa afya bora ndani ya vifaa vyeupe vilivyotengenezwa mahususi kuhifadhi maji yenye rutuba, ambayo yanapitisha virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Hali inayowezesha mimea kukua kwa kasi bila hitaji la udongo katika mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji.

Mimea inastawi vizuri ndani ya mabomba ya kifaa maalumu yenye mitambo ya kuhifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto ikionyesha maendeleo ya kilimo cha kisasa cha maji, kisichotumia udongo chenye kuja na ufanisi mkubwa kwa uzalishaji endelevu.

Zao la mbogamboga aina ya spinachi, linasitawi kwa ubora ndani ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji, kisichotumia udongo katika vifaa maalumu vinavyopitisha joto na maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, kuhakikisha ukuaji wa haraka na wenye virutubisho kwa ajili ya chakula.

Kilimo cha zao la mbogamboga kisichotumia udongo, kikitegemea maji yenye rutuba na virutubisho mbalimbali, kusaidia katika ukuaji wa mimea hiyo kwa ajili ya chakula na biashara.

Mimea ya mbogamboga aina ya spinachi, inastawi kwa kiwango cha juu kupitia kilimo cha maji kisichotumia udongo, ndani ya vifaa vyeupe vya kisasa, vinavyohifadhi maji yenye rutuba, hewa safi na joto linalodhibitiwa, vinasambaza virutubisho moja kwa moja kwenye kila mimea kwa ukuaji bora na wenye tija.

Mazao yameota na kustawi kwa wingi katika eneo maalumu lisilotumia udongo, lenye mitambo ya kisasa ya kupitisha hewa safi na kudhibiti joto, yakiashiria mafanikio ya kilimo cha maji kwa ufanisi na uzalishaji wa hali ya juu.

Mimea inastawi kuwa ufanisi mkubwa kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo, ndani ya vifaa maalumu vinavyohifadhi maji yenye rutuba, na kusambaza virutubisho moja kwa moja kwa kila mmea, kuchangia ustawi wa hali ya juu bila kutegemea udongo wa kawaida.

Mimea inastawi vizuri ndani ya vifaa vyeupe vya kisasa visivyo tumia udongo, vyenye mitambo maalumu ya kupitisha hewa safi na kudhibiti joto kuhakikisha mazingira bora ya ukuaji na uzalishaji wa mazao yenye ubora wa juu.

Zao la mbogamboga ya spinachi limeota na kustawi vizuri katika kifaa maalumu kisichotumia udongo ,chenye mitambo ya kisasa ya kudhibiti hewa, joto na unyevu, likiashiria mafanikio ya kilimo cha kisasa kinachotumia maji badala ya udongo kwa ufanisi wa hali ya juu.

Mazao yameota na kustawi kwa wingi katika eneo maalumu lisilotumia udongo lenye mitambo ya kisasa ya kupitisha hewa safi na kudhibiti joto, yakionyesha mafanikio ya kilimo cha maji kwa ufanisi na uzalishaji wa hali ya juu.

Kuku wengi wenye afya bora wamesambaa kwa utulivu ndani ya banda safi. Wakila chakula kilichotengwa kwa uangalifu, kwa ajili ya ukuaji wa haraka na kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai; ili kuimarisha kipato na uhakika wa chakula kwa jamii.

Zao la kabichi linastawi vizuri ndani ya shamba limepandwa katika mistari kwa ufanisi mkubwa, likionyesha mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani, linalohitajika kuongeza tija na ubora wa maziwa kwa kiwango kikubwa.

Ng'ombe wengi wenye afya na mwonekano mzuri, wamesimama kwa utulivu ndani ya zizi la kisasa lenye miundombinu bora ya kupitisha hewa safi na kudhibiti joto. Hali inayoashiria maendeleo ya kilimo cha kisasa cha viwandani, na kuongeza uzalishaji wa nyama na maziwa kwa ufanisi mkubwa.

Ng'ombe wengi wenye afya na muonekano mzuri wamesimama kwa utulivu ndani ya zizi la kisasa, lenye miundombinu bora ya kupitisha hewa safi na kudhibiti joto. Hali inayoashiria maendeleo ya kilimo cha kisasa cha viwandani, na kuongeza uzalishaji wa nyama na maziwa kwa ufanisi mkubwa.

Ng'ombe wenye muonekano na afya nzuri ndani ya zizi la kisasa, penye nafasi kubwa na mazingira safi wakihudumiwa kwa utaratibu wa kitaaluma ikiashiria kilimo cha kisasa cha mifugo kinachozingatia uzalishaji wa kiwango kikubwa.

Wakulima ndani ya shamba wanang'oa nyasi kwa uangalifu ili kusafisha maeneo ya kilimo. Mazao mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwa makundi tofauti. Kwa mbali, kuna mnara wa mawasiliano, miti mingi ikiwa imestawi kwa uhai na makazi ya watu yakizunguka eneo hilo, kuonyesha ustawi wa kilimo cha kisasa chenye kuzingatia mpangilio na mazingira.

Ndani ya shamba la kilimo cha kisasa. Miti mingi imestawi vizuri, nyasi fupi zenye afya na nyingine zimekauka kwa mabadilkiko ya msimu. Trekta lipo tayari kufanya kazi. Kwa mbali milima yenye kijani kibichi imetaradadi kuashiria hali ya hewa safi na mazingira bora kwa utekelezaji wa kilimo.

Wafanyakazi wamevalia sare zao kwa usalama ndani ya kiwanda cha kisasa. Wanaratibu maandalizi ya usindikaji wa nyanya, zilizokomaa na kunona, ambazo zimehifadhiwa kwenye vifaa maalumu, tayari kuchakatwa kwa matumizi bora ya viwandani.

Shamba kubwa la nanasi limejaa mimea iliyostawi vizuri, ikiwa na matunda makubwa na yenye afya. Maandalizi ya mavuno kwa ajili ya matumizi ya viwandani katika usindikaji wa bidhaa za nanasi.

Migomba mingi ndani ya shamba kubwa, imestawi kwa ustawi wa hali ya juu, ikiwa imebeba mikungu mikubwa ya ndizi. Zilizokomaa vizuri, zenye afya bora, ishara dhahiri ya kilimo bora cha viwanda, chenye tija na ufanisi mkubwa.

Mimea inastawi vizuri ndani ya jengo maalumu lililoandaliwa kwa ustadi, lenye uwezo wa kupitisha hewa safi na mwanga wakutosha. Nje mawe na mchanga umekusanywa vizuri, kuimarisha mazingira ya kilimo cha kisasa chenye tija.

Ndani ya banda la kisasa lenye eneo pana na mfumo bora wa uingizaji hewa safi na udhibiti wa joto, ng'ombe wengi wenye afya na muonekano mzuri wamesimama kwa utulivu, wakifungwa kwa ustadi wa kisayansi. Hali inayochangia kwa kiasi kikubwa usitawi wao, uzalishaji wa maziwa kwa wingi, na kuongeza tija katika kilimo cha kisasa cha mifugo.

Uyoga umestawi kwa wingi ndani ya jengo lenye udhibiti wa hali ya hewa, ukiwa tayari kuvunwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda, na kusindikwa kutoka katika hali yake ya asili hadi nyingine ili uwe imara na uwezo wa kudumu zaidi, kuboreshwa kwa ili kuongeza uzalishaji mkubwa wa kisasa.

Ngombe safi wenye afya na muonekano mzuri wamepumzika kwa utulivu ndani ya zizi la kisasa, lenye mitambo maalum ya kupitisha hewa safi yenye ubaridi wa wastani, pale inayowawezesha ustawi wao na kuongeza uzalishaji katika mfumo wa kisasa wa ufugaji wa viwandani.

Mbogamboga zimestawi vizuri na kwa wingi shambani, zimepangwa kwenye mstari kwa ustadi huku miti mirefu ikiwa pembenzoni, nyasi fupi zimetanda ardhini ambapo makazi ya watu yanaonekana kwa mbali kuashiria maendeleo ya kilimo cha kisasa cha viwanda.

Ng'ombe mwenye afya na muonekano mzuri ndani ya zizi la kisasa, lenye mitambo ya kupitisha hewa na kudhibiti joto, wakiwa kwenye mazingira yenye nafasi kubwa na utunzaji wa kitaaluma, kuashiria mifumo ya kisasa ya ufugaji wa viwandani na uzalishaji wa kiwango cha juu.

Nyanya zimewekwa kwa mpangilio mzuri ndani ya vifaa mbalimbali kiwandan, zikiwemo mashine za kuchakata kontena na vibebeo maalum tayari kwa hatua za usindikaji, kuhifadhiwa au kusafirishwa kwa wateja kwa kiwango cha kitaaluma na kisasa.

Shamba lenye miti mingi ya nyanya iliyojaa matunda yaliyoiva vizuri ya rangi nyekundu na kijani, yakiwa tayari kusindikwa katika viwanda kwaajili ya biashara ya kisasa, na usambazaji wa kiwango kikubwa.

Mkulima mmoja ndani ya shamba lenye mimea iliyo stawi na kushamiri rangi ya kijani kibichi, ameshika mashine maalumu ya kisasa inayomsaidia kuondoa nyasi kwenye mazao hayo muhimu, kuonesha umaridadi wa kilimo cha viwanda chenye ufanisi na tija ya hali ya juu.

Mkulima mmoja ndani ya jengo jeupe kubwa lenye nguzo nyingi na mitambo ya kisasa, inayodhibiti hewa na joto huku mboga za kijani kibichi zilizostawi kwa wingi, zikionyesha uimara na ustawi wa kilimo cha kisasa cha viwandani.

Ng'ombe waliolishwa vizuri na wenye muonekano nadhifu, wakiwa ndani ya zizi la kisasa lenye mazingira ya kisasa ya kilimo cha biashara, kinachozingatia tekinolojia na ustawi wa mifugo hiyo kwa uzalishaji wenye tija.

Shamba safi limeandaliwa kwa umakini, shimo limechimbwa kwa mpangilio sahihi na ndani yake kuna mabomba na mipira ya kisasa, ya kupitisha maji; ikiwa tayari kuanza kilimo cha umwagiliaji kwa ufanisi mkubwa, na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Shamba kubwa lenye mimea inayositawi vizuri kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji, huku mipira ya maji inasambaza unyevu ardhini, pembeni kukiwa na miti mirefu na nyasi fupi za kijani kibichi, zikiashiria hali ya hewa safi na tulivu.

Ndani ya shamba lililozungushiwa uzio, mimea imestawi katika mistari ya mpangilio ikiashiria matumizi ya kilimo cha umwagiliaji, ambacho huifanya ardhi iendelee kuwa na rutuba na unyevu muda wote.

Mimea inastawi vizuri shambani, imepangwa katika mpangilio mzuri katika makundi ya kilimo, mabomba ya umwagiliaji yamewekwa katikati ya mistari ya mazao ili kusambaza maji kwa ufanisi kudumisha unyevu na rutuba ya udongo kwa ajili ya kuongeza tija na ubora wa mazao.

Katika eneo safi lililotayarishwa kwa ustadi limechimbwa shimo lenye bomba jeupe lililopitisha mipira mieusi ya umwagiliaji maji yakisambaza kwa ufanisii shambani, ambako mimea imestawi kwa wingi na kuchanua kwa rangi ya kijani kibichi kuonyesha mafanikio ya mfumo bora wa umwagiliaji wa kisasa.

Miche ya miti inastawi vizuri ndani ya shamba. Imeooteshwa kwa mpangilio mzur,i mabomba meupe yamepita katikati ya kila mmea kwa ajili ya kumwagilizia maji na kuongeza unyevu ardhini. Ili kuhakikisha mimea inastawi vizuri kwa ustawi wa hali ya juu na kuimalisha kilimo cha umwagiliaji.

Mimea ya zao la pilipili imestawi kwa mpangilio mzuri katika makundi yaliyopangwa kwa uangalifu. Imebeba matunda mengi yenye rangi ya njano na nyekundu tayari kuvunwa, mabomba meusi ya umwagiliaji yanaendelea kusambaza maji na unyevu ardhini hali inayoashiria matumizi bora ya teknolojia ya kisasa ya kilimo cha umwagiliaji.

Mwanaume mmoja ndani ya shamba lenye mimea mingi iliyostawi vizuri na kuvutia, anamwagilia mimea hiyo Kwa uangalifu, Kwa kutumia kifaa kidogo cha rangi ya kijani, akiashiria mbinu za umwagiliaji wa asili mashambani.

Bustani nzuri na safi ya mbogamboga za maboga iliostawi vizuri inayoendeshwa na mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha yanapohitajika hata katika kipindi cha ukame, na kusababisha mimea yenye afya, nguvu na mavuno mengi.

Eneo limesafishwa vizuri kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, huku pembeni majani yaliyostawi vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi, yameshamiri yakionesha ufanisi wa mfumo huo wa umwagiliaji unaosaidia kulinda mazao hata wakati wa ukame.

Mimea imestawi vizuri kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya mistari iliyonyooka katika shamba, huku mabomba meusi ya umwagiliaji yamepita chini ya udongo, yanasambaza unyevu wa kutosha kwa ufanisi mkubwa na kuhakikisha ukuaji bora wa mazao.

Mandhari safi, yametandazwa na uoto wa asili ulostawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, milima ikionekana kwa mbali hali inayoashiria utulivu wa mazingira na kuimarisha mvuto wa asili kwa maisha endeleo na utalii wa kijani.

Mandhari safi na tulivu yamependeza na uoto wa asili wa kijani kibichi, yakipata na milima ya kuvutia inayoashiria utulivu wa mazingira, ili kuongeza mvuto wa kiasili na kuimarisha uzuri wa mandhari, kwa starehe na mmapumziko.

Mandhari safi yenye miti iliyosambaa ya kijani kibichi, ardhi kavu isiyo na mimea mingi na maji ya bluu yanayong'aa chini ya mwanga wa jua, kuashiria uzuri wa asali unaosaidia kuimarisha maisha, kutuliza fikra na kuleta matumaini mapya kwa mazingira yetu.

Eneo safi lenye majani yaliyokatwa na kukaushwa kwa jua, nyuma likiwa limesheheni mimea ya asili ya kijani kibichi, pamoja na milima na mabonde yenye kutengeneza mandhari safi yenye kuvutia, yenye amani na utulivu.

Mandhari safi ya kuvutia yenye uoto wa asili uliotawaliwa na nyasi fupi, nyingine zimekauka taratibu na nyingine zinastawi kwa kijani kibichi. Ardhi ikiwa kavu lakini tulivu. Miti mingi imesimama imara kwa muonekano wa asili na makazi ya watu yamesambaa kwa mpangilio katika maeneo ya miti mingi, yakionyesha maelewano kati ya mazingira na makazi ya binadamu.

Mandhari safi imetandwa na nyasi fupi za kijani kibichi, zikichanganyika na miti mingi iliyostawi vizuri. Kuashiria uzuri wa mazingira ya asili, na uhai unaochochewa na hali nzuri ya hewa, na utunzaji wa mazingira.

Twiga mrefu amesimama kwa utulivu, ndani ya pori lenye miti mingi, lililosheheni majani ya kijani kibichi. Majengo ya kisasa kama maghorofa pamoja na makazi ya watu, yamejengwa kuonyesha muunganiko wa asili na maendeleo ya mwanadamu.

Mawe makubwa yamebebana kwa mpangilio wa kiasili. Yamezungukwa na uoto mnene wenye rangi ya kijani kibichi unaofunika ardhi kama zulia la asili na kuifanya mandhari kuonekana tulivu na yenye kuvutia.

Mandhari ya kuvutia yenye ardhi safi iliyokauka kwa asili. Imezungukwa na nyasi fupi, milima iliyosheheni miti na majani ya kijani kibichi yanayoakisi umaridadi na uhalisia mazingira safi, yenye hewa safi na muonekano wa kupendeza, unaoleta utulivu wa kipekee.

Mandhari safi ya kuvutia yenye maji mengi na mimea mbalimbali ya kijani kibichi, iliyoko pembezoni na ndani ya maji. Huku miti na milima ikiwa imeshamiri kuashiria uzuri na utulivu wa mazingira asilia.

Eneo safi lenye mandhari mazuri yanayovutia lililosheheni rangi ya kijani kibichi, na njano yenye milima inayovutia hali ya hewa safi na yenye utulivu.

Milima yenye mawe makubwa na imara imesimama kwa mshikamano ikizingirwa na mimea ya asili yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria uzuri wa mazingira ya asili yaliyojaa amani na utulivu.

Mandhari safi yenye miti mirefu na nyasi za kijani kibichi, zilizostawi vizuri, huku milima ya kuvutia ikionekana kwa mbali ikiashiria hali ya hewa nzuri, na yenye mvuto wa kipekee.

Mandhari safi yanavutia kwa uzuri wa asili, nyasi fupi zimetandazwa kwa usafi, miti mingi imeshamiri kwa rangi ya kijani kibichi, huku milima mirefu ya mbali ikichora mandhari maridadi inayoongeza mvuto wa mazingira hayo tulivu na ya kupendeza.

Swala mmoja anakimbia kwa hofu ndani ya mandhari kame yenye majani yaliyokauka na miti michache, akiashiria ukosefu wa chakula na maji unaotishia maisha ya wanyama pori.

Mandhari safi ya asili yenye maji mengi na uoto wa kijani kibichi uliostawi vizuri huku njia nyembamba ikipita katikati ya mazingira hayo ikiashiria hali ya hewa safi, tulivu na uzuri wa mazingira hayo.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ina uoto wa asili ulioshamiri rangi ya kijani kibichi, huku kwa mbali kikionekana kilima kinachoongeza uzuri wa mazingira haya ya asili.

Eneo tambarare lenye kilima kidogo upande mmoja, limezungukwa na nyasi za kijani kibichi na uoto wa asili. Katikati, kuna bwawa la maji linaloonyesha utulivu wa mazingira yenye mandhari ya kuvutia.

Mandhari safi na ya kuvutia yenye bwawa la maji katikati na pembeni pakiwa na uoto wa mimea mbalimbali, pamoja na mabonde na vilima vinavyounda muundo wa asili wa mazingira.

Uwoto wa asili umesheheni kijani kibichi kinachong'aa ukiambatana na milima ya kupendeza inayoinuka kwa utulivu na kuongeza mvuto wa kipekee pamoja na uhalisia wa mazingira safi na ya kuvutia ya asili .

Mandhari safi ya kijani kibichi yenye uwoto wa asili na wanyamapori kama vile pundamilia, swala na nyati wakizunguka kwa uhuru na milima ya kuvutia iliyojaa utulivu, ikiashiria hali ya hewa nzuri na kuifanya sehemu hii kuvutia zaidi.

Kondoo amesimama kwa utulivu katika eneo safi lililotandwa na nyasi fupi, zilizokatwa vizuri, huku kwa mbali mashamba ya mahindi yamechanua na kustawi vyema, ikiashiria mazingira bora ya ufugaji na kilimo, vinavyosaidiana kwa ufanisi wa maisha ya vijijini.

Mbuzi mmoja mweupe ameshikwa kwa utulivu na wanawake wawili wafugaji. Wameshika praizi wanavuta sikio kwa ajili ya utambuzi wa mifugo. Nyuma yao zao la mahindi limechanua na kustawi kwa wingi, ishara ya shughuli bora za kilimo na ufugaji.

Ng'ombe wengi wenye afya nzuri, wamehifadhiwa ndani ya zizi la mbao, lenye uwazi mpana wa matundu yanayopitisha hewa safi na kusaidia kudhibiti joto. Migomba imestawi vizuri nyuma ya banda hilo, kuashiria mazingira bora kwa ufugaji wa mifugo kwa ajili ya: maziwa, nyama, mbolea ya asili na matumizi ya biashara.

Mfugaji wa kiume wa bata wenye muonekano mzuri na afya nzuri, akiwapatia chakula safi ili kujipatia kitoweo na mayai kwaajili ya chakula na biashara.

Kanga mmoja akiwa na vifaranga wake walionona vizuri wamesimama katika eneo lenye nyasi fupi, mazingira bora ya kuku wa kufugwa wakiashiria afya bora na malezi mazuri ya ndege wa kufugwa.

Mfugaji mwanamke, aliyevalia koti jeupe na miwani, ndani ya banda lenye kuku wengi, wanaofugwa kisasa, kwaajili ya kitoweo, na mayai ambao wana afya njema, na muonekano mzuri akiwapa chakula.

Mfugaji mmoja mwanaume anawapa kuku wake wengi chakula aina ya tikiti maji, lishe yenye virutubisho vinavyowasaidia kutaga kwa wingi. Mayai mengi yatokanayo na lishe hiyo yamepangwa kwa mpangilio mzuri tayari kwa biashara au uatamizi.

Vifaranga wengi wa bata ndani ya kifaa maalumu cheupe kinachoitwa kiota, kinachotumika kufuga na kulea ndege hao ili kuwapa joto la kutosha, waweze kustawi vizuri katika siku za mwanzo za maisha yao.

Mbegu za mimea zimehifadhiwa na kupangwa vizuri dukani zikiwa tayari kupelekwa shambani kupandwa kwa matumizi bora ya kilimo cha kisasa kwa ajili ya kuongeza tija ya uzalishaji na kuimarisha usalama wa chakula kwa jamii.

Mbegu bora ya spinachi imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio maalumu, ikiwa tayari kupelekwa shambani kupandwa, ili kuchochea uzalishaji wenye tija na kuimarisha upatikanaji wa mboga bora kwa lishe na biashara endelevu.

Mbegu za mimea zilizoandaliwa na Royal. Zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio maalumu, ili zisiharibike na kulinda ubora wake kwa ajili ya kupandwa shambani kuongeza tija na kuimarisha uzalishaji bora katika kilimo cha kisasa.

Mbegu za mimea za "royalseed". Zimehifadhiwa kwa uangalifu mkubwa katika kifungashio cha kisasa, ili zisiharibike na kulinda ubora wake tayari kwa ajili ya kupandwa, ili kuongeza uzalishaji bora na kuimarisha ubora wa mazao kwa wakulima.

Mbegu za mimea za "Continental seeds" zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichofungwa kwa uangalifu kwa ajili ya kuzuia uharibifu na kuimarisha ubora wake, kwa matumizi ya wakulima ili kuboresha na kuongeza uzalishaji wa mimea kwa wingi na kuchangia kilimo chenye tija na uhakika wa mavuno.

Mbegu za brokoli aina ya kijani zinazochipua kwa wingi, zinatunzwa na kufungwa vizuri katika kifungashio, zinarudi kupandwa shambani kwa lengo la kuongeza uzalishaji wenye tija na kuimarisha ubora wa mazao kwa kilimo endelevu.

Mbegu za nyanya zimehifadhiwa vizuri katika makopo ya chuma na vifungashio maalumu ili zisiharibike na kulinda ubora wake. Zimepangwa kwa utaratibu kwenye maboksi tayari kwa ajili ya kupelekwa shambani kupandwa, kuchochea na kuimarisha uzalishaji bora, na kuchangia kilimo chenye tija kwa kutumia mbegu bora za kisasa.

Mbegu za mimea zimeota na kustawi vizuri katika mistari iliyopangwa kwa ustadi. Mabomba yamepita katikati kwaajili ya kumwagilia maji kwa kiwango sahihi na hivyo huchangia ukuaji bora wa mbegu hizo muhimu kabla ya kuhamishia shambani kwa uzalishaji wenye tija.

Mbegu za mazao zinastawi kwa wingi shambani, zimepandwa kwa mstari na mpangilio mzuri. Mabomba meusi yamepita katikati ya kila mstari ili kumwagilia maji na kuongeza unyevu kwenye ardhi, kusaidia ukuaji wa mazao, kuongeza uzalishaji na kuimarisha ubora wa kilimo endelevu.

Mbegu za mimea ya" simioseti" zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilio fungwa vizuri, kwa uangalifu ili kulinda ubora wake na zisiaribike, zitumike kwaajili ya kilimo bora na kuongeza uzalishaji wa mazao kwa wingi, kuchangia maendeleo ya kilimo chenye tija.

Mbegu za kilimo zimepangwa kwa mpangilio mzuri dukani. Zimehifadhiwa katika vifungashio vilivyofungwa kwa usalama, maelekezo ya muhimu yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ilikumsaidia mkulima kuvitumia kwa usahihi kabla ya kuzipanda shambani kwa mavuno bora.

Muuzaji ndani ya duka amepanga kwa umaridadi mbegu za mazao mbalimbali zilizohifadhiwa vizuri kwenye vifungashio, na chupa zilizofungwa ili zisiharibike na kulinda ubora wake, kwa ajili ya upandaji bora na kuimarisha mavuno, madaftari na kikokotoo vinatumika kurekodi na kuhesabu mauzo kwa ufanisi.

Mbegu zinaoteshwa kwa njia ya kisasa. Ndani ya vifaa maalum vilivyotengenezwa kwajili ya kuoteshea miche bora. Zikiwa tayari kwa matumizi katika kilimo cha kisasa, chenye tija zaidi na uzalishaji wa hali ya juu.

Mbegu bora na safi ya nyanya imehifadhiwa vizuri ndani ya kifungashio kilichofungwa kwa usalama, maelekezo muhimu yameandikwa mbele ili kuwezesha mkulima kuitumia kwa usahihi, na kuongeza uzalishaji wenye tija.

Shamba safi limeandaliwa kuzalisha mbegu ambapo mimea michanga yenye rangi ya kijani kibichi imeanza kuota vizuri, huku bomba jeusi la maji limepita kwa uangalifu ilikutoa unyevu unaohitajika kuimarisha ukuaji wa mbegu hizo kwa ufanisi.

Mbegu bora za mimea, zimeoteshwa kwa mpangilio maalumu ndani ya jengo la kisasa la kuotea, lina mitambo mbalimbali ya kupitisha joto ardhini, tayari kwa maandalizi ya kupandwa shambani kwa ajili ya kilimo chenye tija.

Mbegu za mimea zimehifadhiwa katika kifungashio bora na imara ili kulinda ubora wake, kuhakikisha uimara wake unadumu na kusaidia wakulima kupata mazao bora na yenye tija kubwa shambani.

Mbegu za mimea zimeoteshwa kwenye vifaa maalumu vya plastiki vyeusi, vyenye vibomba vidogovidogo kwa ajili ya kurahisisha ukuaji wa miche, ili kusaidia kuimarisha mizizi na kuhakikisha mimea inakomaa vizuri, kabla ya kuhamishiwa shambani.

Mbegu ya similo imehifadhiwa kwenye kifungashio kilichofungwa vizuri, ili kulinda ubora na kuzuia uharibifu, maelekezo muhimu yameandikwa nje ya kifungashio ili kumsaidia mkulima kuitumia kwa usahihi, katika kilimo chenye tija na mavuno bora.

Mbegu mbalimbali za mazao kama vile maharage, njugu mawe, karanga, mahindi na nyinginezo zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya masinia makubwa, tayari kwa matumizi ya kilimo kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kuhakikisha chakula bora kwa jamii.

Mbegu za mimea zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu ndani ya duka. Zimehifadhiwa kwenye vifungashio vilivyofungwa vizuri, ili kulinda ubora na kuzuia uharibifu. Maelekezo yameandikwa kwenye kila kifungashio ili kumsaidia mnunuzi kutumia kwa usahihi.

Eneo safi lililosafishwa vizuri kwa kuotesha mbegu za mimea mbalimbali ya matunda yenye rangi ya kijani, inayoashiria ukuaji na kuimarika kutokana na rutuba inayopatikana kwenye udongo huo.

Wakulima wanakusanya mahindi yaliyovunwa na kuyaweka sehemu moja. Wanayabeba kwa makarai ya chuma kwa ajili ya kupukuchuliwa, kisha kuhifadhiwa kwa uangalifu ndani ya magunia makubwa meupe, tayari kwa matumizi ya mbegu za kilimo cha baadaye na kuuza sokoni kwa matumizi ya chakula ya kila siku.

Eneo zuri lenye udongo wenye rutuba linalotumika kuotesha mbegu mbalimbali za kilimo zikiwepo mbegu za mbogamboga kama kabeji na nyinginezo zilizopo katika mpangilio mzuri tayari kutumika mashambani.

Mbegu bora za giligilani zinazo zalishwa na kampuni ya SIMLAW SEED, zimehifadhiwa vizuri ndani ya chombo na kufungwa vizuri kudhibiti uharibifu, na kuhifadhi uimara wake tayari kutumika kwa kilimo bora mashambani, na kupata mazao mengi bora na yenye ustawi wa uhakika.

Nafaka mbalimbali za maharage zenye rangi tofauti tofauti zimehifadhiwa vizuri kwenye vikapu sokoni, ambazo zinatumika kuzalisha mbegu zenye ubora wa hali ya juu na kuchangia kilimo chenye tija zaidi.

Zao la mbegu linachanua na kustawi vizuri kwa wingi katika eneo la kitaalamu lenye mitambo mbalimbali kama mabomba maalumu yanayopitisha maji na unyevu, kuchangia kuboresha ubora wa mbegu hizo kwa ajili ya kupandwa na kuzalishwa kwa ufanisi shambani.

Mbegu mbalimbali za kilimo zikiwepo mbegu za maharagwe, karanga na nyenginezo. Zimehifadhiwa kwenye vifungashio kwa utaratibu mzuri na kwa viwango vinavokidhi ubora, kwa lengo la kuzisambaza kwa ajili ya matumizi ya kilimo na biashara.

Mbwa wengi wenye muonekano safi na wakuvutia, wamezunguka eneo lenye nyasi fupi za kijani kibichi, wanacheza kwa furaha kwaajili ya kukuza afya zao, kuboresha ustawi wao wa kimwili na kuimarisha huduma za matunzo ya mifugo.

Wanaume wawili madaktari ndani ya chumba maalumu, wameshika kuku wakimchunguza kwa makini ili kubaini hali yake ya afya na kumtibia, kwa ajili ya kuzuia magonjwa na kuimarisha ustawi wa mifugo kwa usaidizi wa tiba bora.

Huduma za kitaalamu za kuwa tunza wanyama, zina patikana. Zina jumuisha uchunguzi, tiba, chanjo na ushauri wa kitaalamu, kusaidia kuhakikisha afya na ustawi wa mnyama kwa ufanisi mkubwa.

Wanyama ndani ya banda safi na imara lililozungukwa na nyasi fupi na bustani za maua, ndani ya uzio salama. Miti mirefu nje imestawi vizuri, hali inayoonyesha mazingira bora ya afya na ustawi wa wanyama, chini ya huduma za afya ya mifugo.

Wanaume wawili wamesimama katikati ya barabara akimtazama mbwa aliyesimama kwa unyonge macho yake yakiwa yana huzuni ya ndani yanaonyesha kuwa anahitaji huduma ya daktari ya wanyama huku nyuma yao bustani likitanda kwa maua yenye rangi za kuvutia ikipendezesha mandhari tulivu ya asili.

Ukisikia huduma bora kwa wanyama wako wa kufugwa inajumuisha matibabu ya kitaalamu na chanjo lishe bora na ushauri wa kiafya, kwa maisha marefu salama na yenye furaha kwa kila mnyama.

Mabanda ya mbao ya kufugia mifugo yamejengwa kwa mpangilio bora yakiwa na madirisha ya kuingiza hewa safi na milango iliyofungwa vizuri kwa usalama. Hali inayosaidia kudhibiti magonjwa, kulinda afya ya mifugo, na kuboresha ustawi wao kwa ujumla; chini ya uangalizi wataalam wa mifugo.

Twiga wamesogea kwa utulivu, wana pokea chakula na maji safi yaliyo hifadhiwa kwenye kalai la plastiki la bluu kutoka kwa watalii walio simama, wengine wana piga picha kwa furaha waki furahia madhari ya kuvutia na uzoefu wa kipekee wa utalii wa wanyama pori.

Twiga amesimama kwa utulivu katika mbuga yenye mandhari yaliyoshamiri uoto wa asili wa kijani kibichi; hali inayochangia mvuto wa kitalii, kusaidia kuhifadhi mazingira, kuongeza mapato ya taifa na kuimarisha utalii wa ikolojia kwa vizazi vya sasa na vijavyo kupitia wanyamapori.

Ndege pori mmoja ndani ya msitu, amesimama kwa utulivu juu ya tawi la mti, amevaa manyoya yenye rangi nzuri yenye kumwongezea mvuto na uzuri wake, akitazama mazingira yanayomzunguka kwa makini.

Mnyama pori ameketi kwa utulivu juu ya jiwe kubwa katikati ya pori lenye mandhari ya kuvutia, anatazama kwa makini upepo unavyopapasa majani, kana kwamba anatafakari siri za msitu wa asili, uliomzunguka kwa upole na utulivu wa ajabu.

Ndege mwenye miguu mirefu na rangi nzuri anatembea kwa utulivu katika pori tulivu lililotandazwa na nyasi fupi za kijani kibichi pamoja na nyasi ndefu, zikiwa katika hatua ya kukauka na kuchipua upya, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.

Mamba wawili wamekalia nchi kavu kwa utulivu karibu na kingo za maji, kwa ajili ya kupumzika na kujipatia joto kutoka kwa mionzi ya jua, hali inayoashiria mwenendo wa kawaida wa maisha yao ya asili katika mazingira ya porini.

Mandhari safi na tulivu imetandwa na uoto wa asili wa kijani kibichi pamoja na eneo lililojengwa vizuri lenye viti na mwamvuli mweupe wa kupumzikia , mnyama mmoja amesimama katikati ya mazingira hayo akifurahia hewa safi na utulivu wa asili unaovutia.

Ndege wa porini amesimama kwa utulivu juu ya nyaya za umeme. Anaangalia mazingira kwa makini, kuashiria jinsi wanyama pori wanavyoendelea kuishi kwa ukaribu na miundombinu ya binadamu, katika usawa wa kipekee kati ya asili na maendeleo.

Mnyama tigwa akiwa amesimama mbugani eneo lenye miti mirefu, na majani yanayoota na mengine yamekauka. Ni miongoni mwa wanyamapori warefu zaidi na wenye muonekano mzuri unaotumika kama kivutio cha watalii, kinachochangia pato la taifa na kuhifadhi urithi wa asili.

Ndege mwenye rangi za kuvutia amekaa juu ya tawi la mti wenye majani ya kijani kibichi. Akiwa kama sehemu ya wanyama pori wenye kutumika kama kivutio cha watalii, ambapo anachangia kwa kiasi kikubwa kuongeza mapato ya serikali, kupitia sekta ya utalii wa mazingira asilia.